Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea, zinazotumika kwa ajili ya kuleta rutuba katika udongo, unaosaidia mazao kukua, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika vifurushi vidogo vikiwa vimepandiana.

Dawa ya wanyama wa kufungwa kama vile mbwa au paka, ikiwa katika kopo dogo la rangi nyeupe, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wawili wakiwa katika kiwanda ambacho kina mitambo au mashine inayotumika kuhifadhi mbolea au pembejeo za kilimo na kuvifunga vizuri ili visimwagike.

Dawa ya mifugo inyoyumika kwa ng’ombe, kondoo, mbuzi, farasi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu kukiwa na jina la dawa hiyo, limeandikwa katika boksi pamoja na vichwa vya mifugo mbalimbali.

Dawa ya kimiminika inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mifugo kama vile ng’ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi lililoandikwa jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na ujazo.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe mbuzi kondoo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo na kufungwa ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo huifadhi chupa hiyo likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa ajili ya wanyama wa kufugwa kama vile:Ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa na kufungwa vizuri ili isimwagike pembeni kukiwa na boksi ambalo hutumika kuhifadhia chupa hio.

Dawa ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi; ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi ambalo huifadhi chupa hiyo, likiwa na maandishi yaliyoandikwa jina la dawa, matumizi, pamoja na picha za wanyama mbalimbali.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa vifaranga wadogo, Ambayo ina virutubisho na madini inayowasaidia kukua kwa haraka. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Vijana wawili wakike na wakiume wakiwa katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao pamoja na meza. Kijana huyo akiwa anakabidhiwa kifurushi kilicho na pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea.

Vijana wawili wa kike na wa kiume wakiwa nje ya duka ambalo linauza pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo, kukiwa na vifurushi vidogo vidogo ambavyo vimebebanishwa.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ikiwa imeifadhiwa katika kopo dogo la rangi nyeupe, nyingine ikiwa imeifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa plastiki, zote zikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na picha ya kuku.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa katika chupa ndogo zingine zikiwa katika paketi za plastiki, ikiwa imeandikwa jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo ambao ni mbolea inayotumika katika mashamba, kufanya udongo kuwa na rutuba ambayo inasaidia mimea kukua kwa haraka. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika gunia dogo au kifurushi.

Dawa inayotumika kwa mifugo kama vile ng’ombe, mbuzi na kondoo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo dogo la plastiki na imefungwa iliisimwagike, ikiwa inakibandiko cha karatasi kinachoonesha jina la dawa hio matumizi pamoja na picha za wanyama mbalimbali.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa au paka, ikiwa imehifadhiwa katika chupa na kufungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina maandishi yenye jina ya dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa kama vile paka au mbwa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yanayo onesha jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia.

Dawa inayotumika kwa mifugo maalumu kwa vifaranga vya kuku, yenye madini na virutubisho vinavyosaidia vifaranga hao kukua kwa haraka, ikiwa imehifadhiwa kwenye paketi iliyotengenezwa kwa plastiki ikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo na matumizi.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa ajili ya mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu likiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia; pia kukiwa na picha ya mbwa.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za ushushaji wa pembejeo za kilimo, ambazo zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, wakibeba katika mabega kutoka kwenye gari na kupeleka sehemu ambapo inahitajika.

Dawa ya kimiminika yenye ujazo wa lita tano inayotumika kwa mifugo maalumu kwa ng'ombe, ikiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu pamoja na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya mbwa na paka ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo, na kufungwa ili isimwagike pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu linalohifadhi chupa hiyo likiwa na maandishi yenye jina la dawa na namna ya kutumia.

Eneo la ofisini kukiwa na meza iliyopakwa rangi ya kahawia, na viti viwili vya kukaliwa na mtu mmoja mmoja. Mezani kukiwa na chupa ambazo zina dawa za mifugo au wanyama.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo; zilizohifadhiwa katika makopo ya plastiki pamoja na paketi ndogondogo, ambapo kila moja ina kibandiko chenye jina na matumizi; dawa hizo zikiwa zimepangwa kwenye rafu za mbao.

Dawa ya mifugo ambayo hutumika kwa kondoo na mbuzi ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isiweze kumwagika, kukiwa na kikaratasi kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa kutibu maungio ya mifupa, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo yenye rangi ya zambarau, ikiwa na kibandiko kinachoonesha jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Shamba kubwa lililopandwa miti ya mipapai ikiwa katika mistari iliyonyooka chini kukiwa na mabomba yaliyotobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone. Mapapai hayo yakiwa yamejikusanya katika miti, yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi ambavyo vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka kwenye ardhi, na kupangwa katika makundimakundi ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambapo wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi, wakivipangilia katika magunia marefu tayari kwa ajili ya kupeleka masokoni ili kuuzwa.

Mzee akiwa katika shamba lilopandwa miti mingi ya mikahawa, ambapo anachuma mbegu za zao hilo na kuvihifadhi katika kopo dogo, ambapo anapeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Kijana wa kike akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara ambazo zimechipua kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo zikiwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijani, ambapo dada huyo huchagua nyanya zilizoiva na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuziuza.

Kundi la vijana wakike na wakiume wakiwa katika shamba lililopandwa vitunguu. Ambapo wanavivuna kwa kuvichimbua chini na kukata mimea inayoota kwenye vitunguu hivyo, kisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mbaba alievaa fulana ya rangi ya bluu akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa ambapo anachuma mbegu ya zao hilo, ili akague kwa makini kama ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa katika shamba lililopandwa migomba mirefu ambayo imetoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa, watu hao wakiwa na fito ambazo zimetengenezwa na miti wakiegamiza kwenye migomba hiyo ili isianguke.

Kundi la watu (wa kike na wa kiume) wa rika tofautitofauti, wakiwa wanachambua mbegu la zao za kahawa ili kuzipeleka sokoni na kuuza zile ambazo ni nzuri.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara ambavyo vimestawi vizuri vikiwa chini ya ardhi na kuchipua miche ya rangi ya kijani, kumaanisha kuwa ipo tayari kwa uvunaji na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lenye miti mikubwa ya mikahawa, akiwa anachuma mbegu la zao hilo ili kukagua kwa makini kama ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa iliyooteshwa, akiwa anachuma mbegu za zao hilo, akiikagua kama iko tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi kwa ajili ya biashara, akifanya shughuli ya kuyavuna mananasi hayo na kuyahifadhi katika makreti ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Kundi la wamama wakiwa wanafanya shughuli ya kuchambua mbegu za zao la kahawa, zile nzuri wakizihifadhi katika magunia na ndoo ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililopandwa zao la kabichi, ambazo zimeshastawi vizuri, na zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zilizostawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambayo imeenda juu kufuata fito nene na refu. Nyanya hizo zikiwa bado hazijaiva vizuri ili kwenda kuuzwa masokoni.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya miembe, ambapo wamechuma matunda hayo wakiyaangalia kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa miti mifupi ya mipapai, ambayo imeshazaa matunda hayo na yapo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Msichana akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji kwa kuvichimbua na kuvikusanya sehemu moja, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyebeba toroli lililotengenezwa kwa chuma, ambalo limejaa pilipili za rangi nyekundu, njano na kijani, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji. Kwa kuvichimbua viazi kutoka kwenye ardhi na kupanga kwa makundi makundi, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wamefanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi. Wakipangilia katika magunia marefu na kufunga juu kwa kutumia kamba ili visimwagike, kisha kuvipakiza kwenye gari na kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba, lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara. Nyanya hizo zikiwa zimeota kutoka katika miche mirefu, wakiwa wanakagua kama ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba lililolimwa zao la mahindi, ambapo wanafanya shughuli ya kuvuna mahindi hayo, wakiyamenya na kuyapanga katika ardhi ili yapatwe na mwanga wa jua na kukauka vizuri, kisha kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mama akiwa amefanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi akiyaanika chini, ili yapigwe na mwanga wa jua na kukauka ili kuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo lina miti mirefu ya mipapai, yenye matawi machache kwa juu ambayo yamestawi katika mistari iliyonyooka. Mapapai hayo yakiwa tayari kwa uvunaji nakupelekwa kwenye masoko kwaajili ya kuuzwa.

Zao la nyanya ambazo zimeoteshwa kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika Miche mirefu ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vikiwa na mabomba yanayoleta maji katika mizizi, nyanya hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa madokoni.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la tikiti maji, akiwa amekata tikiti moja kipande kinachoonekana ndani kimeiva vizuri na tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Sehemu ya bustani iliyopandwa migomba mirefu, ambayo imezaa mikungu mikubwa iliyo na ndizi zilizokomaa, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kiume alievaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa katika shamba lililopandwa zao la tikiti maji, ambapo amebeba tunda hilo be gani, huku mengine yakiwa yamesambazwa chini, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mama akiwa katika shamba lililopandwa migomba mingi, ambayo imetoa mikungu iliyo na ndizi zilizokomaa, zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa kike na wakiume wakiwa katika bustani ndogo, iliolimwa katika mistari wakiwa wanafanya zoezi la upandaji wa mbegu wakitumia mikono yao kuchimba mashimo madogo na kufukia mbegu hizo.

Wakulima wakiwa katika shamba lilipandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo wakikata miche na kuilaza chini ambapo mahindi hayo hupelekwa sokoni kuuzwa au hupelewa majumbani kwa ajili ya kutumiwa.

Wakulima wa kike na wa kiume, wakiwa chini ya mti wenye kivuli kizuri, ambapo wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la maparachichi na kuyapanga kwenye makreti ya rangi ya bluu, yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kuuzwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanazunguka na kutifua ardhi; ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa na mkono, ambayo ina injini inayozungusha vyuma vyenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutifua ardhi au udongo, ikirahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika mitambo au mashine za kisasa, zinazotumika kufuatilia uendeleaje wa mazao hayo kwa kupima hali ya joto mwanga utokao kwenye taa unyevu unyevu uliopo kwenye udongo na mambo mengi ya kuzingatia.

Mashine ndogo ya kisasa yenye matairi madogo ambayo inavyuma vyenye ncha kali vinavozunguka na kukata nyasi refu zilizopo mashambani, kisha kuzikusanya na kuziviringisha katika mfumo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta mashine ndogo yenye matairi madogo, ambayo ina mapanga yenye ncha kali yanayofyeka nyasi refu pamoja na kuzikusanya, na kuzitengeneza katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo iitwayo trekta, ambayo hutumika kama mbadala wa jembe la mkononi kwa ajili ya kulimia mashamba makubwa, ambapo inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua udongo au ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine za kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono ambayo ina injini, inayozungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kulaahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa katika shamba kubwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma kinachofyeka au kukata nyasirefu.

Mashine ya kisasa yenye matairi ya nyuma makubwa na mbele madogo iitwayo trekta, ikiwa inaendeshwa katika shamba kubwa, ambapo inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanatifua udongo au ardhi na kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyopandwa katika eneo maalumu kukiwa na mitambo inayojiendesha yenyewe, ambayo inafatilia ukuaji wa mazao hayo kwa kumwaga maji na dawa kupitia katika mabomba makubwa yaliyoning'inizwa juu.

Upandaji wa mazao ambao unafanyika katika mashine za kisasa zinazojiendesha zenyewe kwa kuzingatia vitu mbalimbali ili kusaidia ukuaji wa mazao hayo; kama vile hali ya joto iliyopo katika chumba, mwanga unaotoka kwenye taa zilizofungwa juu, unyevuunyevu ulioopo kwenye udongo, na mambo mengine.

Ufugaji wa samaki wa rangi mbalimbali kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi ambayo yapo katika tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, juu kukiwa na taa zilizofungwa ambazo zinatoa mwanga kwenye tenki hilo.

Ufugaji wa samaki wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na dhahabu kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo, kukiwa na mwanga ambao unatokana na taa iliyofungwa juu ya tenki hilo.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika dimbwi dogo, ambalo limezungukwa na miamba au mawe, kukiwa na maji masafi yaliyo na mazao au mimea ya kijani inayoelea, pia kuna kobe wanaoishi katika maji hayo.

Mfugaji wa samaki wa rangi nyekundu kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi, ambayo yapo katika tangi liliotengenezwa kwa kutumia vioo, juu kukiwa kumefungwa taa inayotoa mwanga wa kutosha katika samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa rangi tofauti tofauti kwa ajili ya mapambo, ambao wapo ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo; kukiwa na taa iliyofungwa juu inayotoa mwanga wa kutosha kwenye tenki hilo.

Ufugaji wa samaki wengi wa rangi nyekundu kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi yakiyopo katika tanki dogo, ambalo kimetengenezwa kwa kutumia vioo ndani kukiwa na mapambo pambo ambayo yanaoendezesha sehemu hiyo.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, na kupangwa katika mistari miwili. Mfano wa bidhaa hizo ni maharage ya aina mbalimbali, mahindi, karanga na kadhalika.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vikubwa vilivyofunga, kukiwa na dimbwi ambalo lina maji yaliyotwama. Ambapo nyasi fupi zimeanza kwenye dimbwi hilo.

Watu wa rika tofauti wakiwa katika bustani ndogo ambapo kumepandwa miche ya miti midogo katika vikaratasi vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, kutokana na shughuli ya umwagiliaji wa maji inayofanywa na kijana wa kiume ambapo miti hiyo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya msituni kukiwa na milima na mabonde, nyasi refu za rangi ya kijani, na barabara nyembamba ya vumbi; ambayo inatumiwa na watembea kwa miguu wanaopita sehemu hiyo wakiwa na mabegi yenye vitu mbalimbali.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pia kukiwa na mfereji unaotiririsha maji taratibu; ambapo kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao linalotumika na watembea kwa miguu kuvuka upande mmoja wa mfereji kwenda upande mwingine.

Upandaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani zikiwa zinaota kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubishi muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo huchipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yana stawi kutoka katika makopo, yaliyopo kwenye matundu ya mfuniko, ndani kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanachipua kutoka katika vikopo vidogo vilivyopo katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho ambavyo hupitia kwenye mizizi ya mimea hiyo na kumsaidia kukua.

Mabomba marefu ambayo yanamatobo madogo ambapo mazao huchomoza, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho ambavyo vinasaidia mazao kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia matundu madogo ya bomba, ambalo ndani yake lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao ambao hauitaji kutumia udongo, bali miche huchomoza kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya chombo kikubwa, ambacho ndani yake kina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zimestawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mimea huchomoza katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye ndoo yenye maji ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani usiotumia udongo bali hutumia maji yenye dawa na virutubisho yanayo hifadhiwa katika mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo yanatobolewa na miche huchomoza mizizi ikiwa imebaki kwenye maji hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchomoza kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu. Ambayo yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zimestawi vizuri kutoka katika matunda ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi kudumbukizwa ndani ya mabomba hayo yaliyo na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka .

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea hukua kutoka kwenye matundu madogo, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu madogo, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Kuku wengi wakiwa katika banda ambalo limetengenezwa kwa mbao wakiwa wametaga mayai, kuku hao hupelekwa viwandani ambapo wanachinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri kisha kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri zikiwa katika makreti ambayo yapo juu ya mitambo au mashine za kisasa; zinazotumika kwa ajili ya usindikaji wa nyanya hizo na kuzihifadhi vizuri katika pakti za plastiki au makopo yanayoenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la kabichi ambazo zimejipanga katika mistari iliyonyooka, kabichi hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa au kuchakatwa kisha hupelekwa masokoni au kwenye maduka makubwa ili kuuzwa.

Ulimaji wa zao la kabichi ambazo bado zipo shambani lakini zimeshakuwa tayari kwa mavuno, ambapo kabichi hizo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kubadilishwa au kuhifadhiwa vizuri na kupelekwa katika maduka makubwa au masokoni kuuzwa.

Wafanyakazi wa kike na kiume, waliovaa mavazi ya rangi ya kijani yanayofanana, wakiwa katika kiwanda ambacho wanafanya shughuli yakufunga vizuri maua ya rangi mbalimbali, ilikwenda kuuzwa katika maduka ya maua au maduka makubwa.

Upandaji wa mazao yaliyopo katika eneo lililofungwa vizuri kwa kutumia vitambaa vya rangi nyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua na wanyama au vijidudu ambao huaribu mazao, yakiwa yanapelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yameoteshwa katika sehemu maalumu, yakiwa yamestawi vizuri tayari kwa kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mirefu, iliyotoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa. Ambazo hupelekwa viwandani, ili kuchakatwa au kuandaliwa vizuri na kuhifadhiwa kisha kwenda kuuzwa sehemu mbalimbali.

Ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa, ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, na nyama yao husafishwa na kupimwa, kisha huhifadhiwa vizuri katika pakti ambazo zinaenda kuuzwa katika maduka makubwa.

Sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya ulimaji wa mazao yaliyojipangilia katika mstari ulionyooka, ukiwa na uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua pamoja na wadudu au wanyama wanaoharibu mazao hayo; ambayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao ya rangi ya kijani ambayo yamestawi vizuri, yapo tayari kwa kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta inayotumika katika ulimaji wa mashamba, mbadala na kutumia jembe la mkononi ikiwa na chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi ama udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji mbegu.

Wafanyakazi waliovaa mavazi yaliyofanana ya rangi ya bluu na kofia kichwani, wakiwa wanapangilia zao la nyanya katika mitambo au mashine za chuma, ambazo zinatumika kubadilisha nyanya hizo kuwa katika kimiminika; na kuzihifadhi vizuri katika paketi au makopo yanayoenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mananasi, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali kama vile juisi za mananasi.

Ufugaji wa kuku wengi wa rangi nyeupe, wakiwa katika banda kubwa, ambapo kuku hao hupelekwa viwandani, kisha huchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri kwa kutoa uchafu uliopo tumboni na kuifunga, ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa au masokoni.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobelewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevuunyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu huchimbiwa chini ya ardhi, kisha kutobolewa matundu madogo na kuchomekwa mabomba madogo ambayo yanapeleka maji kwenye mizizi ya mazao.

Mfumo wa mwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu hulazwa katikati kisha mabomba madogo huunganishwa kwenye bomba hilo refu na kuelekeza maji kwenda kwenye mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa katika mistari ambapo mazao yamepandwa kisha kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha unyevunyevu kuwa katika udongo kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mashamba hayo na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa, yakiruka juu na kudondoka chini kama matone ya mvua.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi, ambayo inatumiwa na magari pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na vichaka vidogovidogo, huku kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na kibanda kimetengenezwa kwa kutumia fito refu za miti, kwa mbali kukiwa na nyasi za kijani na miti mirefu. Nyakati ni za jioni jua likiwa linazama upande wa magharibi, likitoa mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mazingira yenye mfereji mdogo unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na ardhi kavu isiyo na majani, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na safu za milima.

Mazingira yaliyo na milima mirefu pamoja na miti mingi iliyojikusanya, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye miamba mirefu ambayo imejitengeneza katika muundo wa vilima nchini kukiwa na nyasi fupi au miti midogo midogo, ambapo katika kilele kiko kuna mwanga wa jua unaomulika na kuipendezesha sehemu hiyo.

Mazingira ya jangwani au sehemu ambazo kuna ukosefu wa mvua kwa mda mrefu, kwa kuwa hakuna mimea. Mimea iliyopo ina mizizi mirefu inayopata maji kwenye kina cha chini sana, kukiwa na miamba pamoja na wingu lililotanda sehemu hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba iliyobebana kukiwa na mwamba mkubwa chini na mwamba mdogo juu ambao umetengeneza umbo zuri, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na nyasi fupi za kijani, pia kukiwa na miti mirefu ambayo imesimama mbalimbali, kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa kukiwa na mabonde pamoja na vilima vifupi pia kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Barabara ndefu ambayo inatumiwa na magari, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu. Kwa mbali kukiwa na safu za milima pamoja na mabonde makubwa.

Mazingira mazuri yaliyo na miti mirefu, vichaka vilivyovunga pamoja, na nyasi vupi za rangi ya njano zilizo kauaka, pia kukiwa na barabara ndefu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari.

Mazingira yenye eneo kubwa lililo na uwazi, likiwa na miamba mikubwa pamoja na miti mirefu iliyosogeleana na kutengeneza vichaka kwa mbali kukiwa na ukungu ambao unazuia usione mbele kuna nini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu na minene, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu, nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali jua likiwa linazama upande wa magharibi na kutoa mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mazingira yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi kavu zilizokauka za rangi ya njano, pamoja na mti mmoja mrefu wenye matawi ya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na ukungu unaozuia safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu, vichaka vifupi vya rangi ya kijani, mwanga wa jua ukiwa hafifu na wa rangi ya njano kwa kuwa jua ndipo linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Kwa mbali kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vikiwa pia vina rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vichaka vya miti, kwa mbali kukiwa na wingu jeupe lililotanda katika anga.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu, kukiwa na vilima pamoja na mabonde, ambapo kuna vichaka vikiwa vimeota na juu kukiwa na wingu la rangi nyeupe.

Mazingira yenye mto mkubwa ambao unatiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini. Pembezoni kukiwa na vichaka, pamoja na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na mto mkubwa, ambao unatiririsha maji taratibu. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba refu ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri yenye vilima vifupi na mabonde, kukiwa na miti mirefu iliyojikusanya sehemu moja na nyasi fupi za rangi ya kijani, huku kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu zaidi.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli za kuchunga mbuzi ambao wapo katika shamba lenye nyasi refu na za kijani wanazotumia kama chakula, wakiwa wamefungwa kamba shingoni ili wasiweze kwenda kuharibu zao la mahindi lililopo katika shamba hilo.

Ufugaji wa mbuzi wakiwa katika banda au zizi, lililotengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wanalishwa majani kupitia kwenye tawi la mti, ambalo kijana wa kiume ameshikilia akiwa upande wa nje wa banda hilo.

Ufugaji wa mbuzi unaofanyika katika zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na sehemu maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya malisho ya chakula cha mbuzi hao.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa mbao ambayo yamening'inizwa. Nyuki hao hutengeneza asali ambayo inatumika kwa matumizi mbalimbali.

Kijana wa kiume anayefanya shughuli za ufugaji wa bata, akiwa anatoa chakula kwenye mfuko na kuwapa bata hao ambao wapo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mabati pamoja na wavu.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji ambao wako ndani ya banda, pia kukiwa na vyombo maalumu vilivyoning'inizwa, vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya maji pamoja na chakula.

Ufugaji wa bata wa rangi nyeupe wengine wakiwa wa rangi nyeusi ambao wanajitafutia chakula chini, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu pia kukiwa na kisima chenye maji masafi ambacho bata hao wanaogelea pamoja na kunywa maji.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda ambalo linatumika kwa ajili ya kufugia kuku lililozungushiwa uzio wa mabati, kukiwa na vyombo maalumu vilivyoningzwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ya plastiki ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unyevu ili kusaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika. Zikiwa na jina la mbegu hiyo limeandikwa kwenye kifungashio hicho.

Mbegu za mazao ambazo zimeoteshwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua, katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja ndani ya eneo kubwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambao hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu unyevu ambayo unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika vikopo vidogo, ndani kukiwa na udongo wenye unyevu pamoja na lutuba, ambao unasaidia mbegu hiyo kuchipua katika kiche hiyo.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kuwekwa juu ya meza, kukiwa na jina la mbegu hiyo imeandikwa kwenye pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika chombo kidogo, ambacho kina udongo ulio na rutuba pamoja na unyevu unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu ambao husaidia mbegu izo kuchepua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambapo kuna mabomba marefu yamelazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kuleta unyevuunyevu kwenye udongo, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ya mahindi zikiwa zimepandwa katika shamba ambalo lina udongo wenye rutuba, pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo zichipue katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Kundi la vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika bustani ndogo, ambapo wanafanya shughuli ya upandaji wa mbegu za mazao kwa kuchimba mashimo madogo wakitumia mikono kupanda mbegu kisha kuzifukia.

Mbegu zao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua imeandikwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mauwa mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangiliwa katika rafu za chuma zilizopo katika duka hilo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe ambavyo vimepangwa katika safu mbili, vikiwa vinauzwa huku kukiwa na mizani inayotumika kupima kiasi unachohitaji.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makapu madogo yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mbegu hizo zikiwa ni za maharage ya aina tofauti tofauti, mahindi pamoja na karanga.

Mbegu za mazao, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu na kupangwa katika kundi kubwa, mbele ya duka ambalo linauza mbegu hizo, mfano ni; mahindi, maharage, karanga, alizeti na kadhalika.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mboga hizo limeandikwa kwenye paketi hiyo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangiliwa katika rafu za chuma. Kila Moja ikiwa na kibandiko cha bei inayouzwa.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi ambayo imehifadhiwa katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki. Ikiwa na jina la mboga hizo imeandikwa, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua umechorwa kwenye pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, ambazo zinasaidia mbegu izo zichipue katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao, ambazo zimepandwa mashambani, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa, ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, yanayosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimeekwa katika mabakuli ya chuma na kupangwa juu ya meza, kila moja ikiwa na kikaratasi kilichoandikwa jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za zao la nyanya zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili isiweze kuharibika, kukiwa na jina la zao hilo limeandikwa kwenye pakiti pamoja na picha ya nyanya.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika mapema kukiwa na jina la zao hilo limeandikwa kwenye hiyo pakiti.

Nembo nzuri iliyotengenezwa ya muundo wa duara, katikati kukiwa na vichwa vya mbwa paka na ndege, kukiwa na maandishi kwa chini yaliyoandikwa 'petcare', kumaanisha kuwa wanajali wanyama wa kufugwa.

Mbwa wawili wenye manyoya rangi nyeusi na kahawia wakiwa wamekaa nje ya banda kubwa, ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu likiwa na milango miwili ambayo mbwa hao huishi humo.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na mlango mmoja unaofungwa na komeo na dirisha lililotengenezwa kwa wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Banda kubwa lililotenganishwa katika vyumba viwili, ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao. Likiwa na milango miwili na madirisha ambayo yemetengenezwa, kwa kutumia wavu. Vibanda hivyo hutumiwa kwa ajili ya ufugiaji wa mbwa.

Mbwa wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu pasipokuwa na paa, bali kuna vyombo maalumu ambavyo hutumika kwaajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Wanyama wa porini ambao ni nyoka warefu mmoja akiwa na magamba ya rangi nyeusi na mwengine akiwa na magamba ya rangi ya kijivu wakiwa katika Kona ya chumba chenye nyasi ziliokauka za rangi ya njano.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa wanatembea katika barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, pembeni kukiwa na maji yanayopita katika mifereji midogo.

Ndege wa porini akiwa na manyoya rangi nyeupe na nyeusi mwenye miguu mirefu akipambana na nyoka mdogo alioko ardhini ambaye ni chakula cha ndege huyo.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na mabakabaka ya rangi ya kahawia pamoja na meupe amesimama katika mazingira yaliyo na nyasi fupi na miti mirefu yenye majani ya kijani.

Mnyama wa porini ambao ni nyoka mrefu mwenye ngozi yenye mabakabaka ya rangi nyeusi na kahawia, akiwa amejikunja na kulala katika kona ya jengo ambalo ni bovu na limebomolewa.

Wanyama wa porini ambao ni mamba wenye ngozi ngumu na mkia mrefu wakiwa na kucha za miguuni pamoja na meno yana ncha kali, mamba hupendelea kuishi katika mito na hua anakula nyama.

Mazingira ya mbuga za wanyama, kukiwa na ardhi yenye udongo mkavu na vichaka vichache vilivyokauka; kukiwa na mnyama ambaye ni pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, kwa mbali kuna milima mirefu.

Wanyama wa porini ambao ni ndege wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa na miguu, shingo na midomo mirefu, pembezoni mwa maji yanayotiririka katika mto wakitafuta samaki au wadudu kwa ajili ya chakula.